Mgonjwa wa jinsia ya kike, anaonekana amelazwa kwenye mkeka, huku mwingine pia wa kike ambaye amesuka, anaonekana kumguza tumbo lake. Mwanamke huyu twaweza sema aidha ni mjamzito ama ana ugonjwa wa tumbo kuvimba.

Sehemu ya matibabu kutokana na vile vifaa vinavyoonekana. Twaweza kuona wahudumu wawili wamevaa glavu kwenye mkono; mmoja ambaye ni wa kike ambaye pia amevalia tegi anamhudumia mgonjwa wa kike aliyefunga kitambaa kichwani. Twaweza kuona mmoja kwa hawa amevalia nguo ambayo imeandikwa siku ya kuskiza yaaani, World Hearing Day.

Wahudumu wa afya waliovalia nguo za samawati anaonekana katika chumba cha matibabu. Mwingine pale anaonekana kumwongelesha mwanamke wa asili ya kiafrika. Vitanda vya wagonjwa vilivyotandikwa nguo nyeupe pia twawezaviona. Kuna meza, ukuta pale kuna televisheni na pia kuna saa.

Dawa iliyo kwenye pakiti ambayo imeandikwa "Measles, Mumps and Rubella Vaccine". Kando hapo tunaweza kuona kichupa kidogo ambacho kifuniko chake ni kijani kibichi. Pia kuna sindano iliyowekwa hapo chini.

Dawa za kuongeza hamu ya ngono yaonekana zimeekwa na kupakiwa katika chupa nyeupe, maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi pia twaweza waona kando yake pia kuna chupa zingine ambazo pia ni nyeupe na hazijaandikwa chochote.

Mhudumu wa afya wa jinsia ya kike anaonekana kumhudumia mgonjwa wake wa kiume aliyelazwa katika machela. Mgonjwa huyu amevaa usoni macho nne. Mhudumu naye amefunika uso wake. Twaweza kuona hapo vifaa vya matibabu viliyopakwa rangi nyeupe. Ukuta wa jengo hili pia unaoneka ni mweupe na mlango wake wa mbao ambo ni rangi ya hudhurungi.

Mwanamke ambaye ni mhudumu wa afya anaonekana kumshika mdoli mfano wa mtoto huku akiongea. Kando yake kuna milango ya kijani kibichi, ukuta uliopakwa rangi nyeupe na hapa kuna pipa la taka la rangi ya manjano.

Mhudumu wa afya wa kike aliyevalia nguo ya samawati na usoni amefunika anaonekana kumhudumia mgonjwa wa kiume ambaye amevaa miwani na amelala kwenye machela hospitalini. Kuna jagi ya maji na chumba hichi ukuta wake umepakwa rangi nyeupe.

Chumba cha matibabu, ambacho twaweza kuona wahudumu, wanamhudumia mgonjwa, ambaye ni mtoto ako na mama yake. Twaweza kuona mwingine amevalia kofia, na amevalia miwani na mama mzazi amevalia t-shirt jekundu, amembeba pia mtoto mwingine.

Mama ambaye amejifungua amevalia nguo ya samawati na kuilalia machela. Mikononi amemshika mtoto mdogo ambaye twaweza sema ametoka kujifungua. Yupo katika sehemu ya matibabu ambayo ni hospitali.

Dawa za asili za kienyeji ikiwemo moja yaitwa zephamia, zimepakiwa katika chupa nyeupe. Chupa hizi pia zimefunikwa vifuniko. Ukiangalia vizuri kuna boksi au paketi ambazo zitapakiwa ndani.

Mkono uliovalia glavu samawati umeshikilia chupa cha dawa ambacho kimeandikwa MMR Vaccine, pia tunaweza kuona sindano ya kumdungia mgonjwa ambayo imeshikwa.

Mtu aliyevalia shati la rangi nyekundu na kaptura nyeusi anaonekana ameshika ndoo yenye maji mkononi na kifagio cha kupangusa. Kuna ukuta wenye maandishi ya "Safe Water" pamoja na michoro vingine.

Mhudumu wa afya, aliyevalia nguo ya samawati na kufunika uso wake, anaonekana kukikagua chombo hichi cha matibabu. Mkononi ameshika jagi na pia kuna mashine mengine kadha wa kadha hapo yanaonekana.

Mkulima aliyevalia mavazi meupe anaonekana kupulizia mimea yake kemikali kutoka kwa chombo ambacho ni rangi ya kijani. Twaweza kuona maji yananyunyika na mimea yenyewe yenye afya inaonekana pia.

Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi yake spesheli ya matibabu. Ikiwemo glavu pamoja na mask usoni anaonekana kumhudumia mgonjwa aliyekalia kiti cha machela. Twaona pia dirisha, lango na ukuta uliopakwa rangi nyeupe.

Maji yaliyofurika katika barabara sehemu ya usafiri. Tunaweza kuona msafiri mmoja ambaye anasukuma pikipiki yake, nyuma pia kuna gari jeupe na pia hapo kando twaweza kuona mikokoteni na wenyewe wanaisukuma kwa ugumu.

Mhudumu wa afya aliyevalia vazi leupe anaonekana kumkagua mgonjwa wake wa jinsia ya kike aliyesuka na amebeba kikoi begani. Kando na hayo kuna watu wengine pia wanaonekana wakihudumiwa katika sehemu tofauti tofauti.

Mhudumu wa afya anayeonekana katika shughuli zake za huduma huku amevalia mavazi meupe na uso amefunika na mask . Kuna pia pale mwangaza unaoonekana kutoka kwenye bulb moja na kuna vifaa vingine pale chini ambavyo ni chupa na vingine kadhaa.

Wahudumu wa afya waliovalia miwani pamoja na mask mdomoni, wanaonekana kumhudumia mgonjwa wa kike sehemu ya mdomo, ambaye amelala kwenye machela. Mmoja wao amevalia nguo nyeupe mwingine nguo ya samawati.

Watu wawili wenye jinsia ya kiume mmoja alivalia kilemba na koti mwingine aliyevalia viatu vyeusi waonekana wamesimama mbele ya jengo, jengo hili kutokana na maandishi yale naweza sema ni shule ambalo limepakwa rangi na paa zake zimeekwa mabati kuna miti inaonekana kule sehemu nyingine.

Tangazo la dawa za asili za kienyeji ikiwemo mbegu ya tikitimaji, majani ya kijani kibichi na tunaambiwa kwamba kupata asilimia mia moja ya matibabu nje na ndani ya Tanzania na chini wameweka nambari ya simu.

Mwanaume ambaye ameshikilia chuma cha kumsaidia kutembea anaonekana kutoka katika vyumba ingavyoo kwa umakini ni msalani. Nyuma yake kuna papai lililoeka matunda na mimea mingine hiyo sehemu ya pili ambayo ni ya kijanikibichi.

Mhudumu wa afya aliyevalia mask anaonekana kumuongelesha mgonjwa ama yule aliyekuja kushughulikiwa aliyefunga kitambaa cha rangi ya kijani kichwani na nguo nyeusi.

Watu ambao wamepanga foleni, mtu anaeza sema wamekuja kupokea misaada, twaona mitungu ya rangi ya manjano imepakiwa hapo, pia kuna wale ambao wanajishughulisha katika kupeana misaada hii. Mbele yao kuna gari ambalo limepakia mizigo mingine juu yake.

Madawa ambayo yamepakiwa katika karatasi, mengine ya rangi ya manjano, mengine yamewekwa kwa mkebe ambao ni rangi nyeupe. Mengine yamewekwa kwanye karatasi ambayo ni rangi nyeupe pia. Twashindwa kujua kama ni madawa ya kulevya ama ni madawa ya minajili ya matibabu ya kiafya.

Gari jekundu lenye kichwa cheupe, na magurudumu manne, linalotumika katika usafi wa sehemu za kuendea haja. Nyuma yake kuna wanaume wawili ambao wamesimama, wanaonekana kuwa katika mazungumzo ya moja kwa moja. Kando pia tunaona mimea kijani kibichi na mawingu kule juu, ya rangi ya samawati.

Mhudumu wa afya aliyevalia vazi jeupe anaonekana kusoma maandishi katika chombo alichoshika mkononi. Nyuma yake tunaona cartoon kadhaa wa kadhaa za rangi nyeupe ambazo twaweza sema zinahifadhi vifaa vya matibabu au dawa.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia vazi la madaktari anamhudumia mgonjwa au mhudumu ambaye amekalia kiti cha rangi ya manjano mbele yake. Meza mezani kuna vitabu na vifaa vingine vya kunukuu habari kuhusu mgonjwa.

Wahudumu wa afya katika chumba cha matibabu mmoja anaonekana akimhudumia mgonjwa ambaye amelazwa katika machela, watu hawa wamevalia maski kwenye mdomoni kwa sababu zinazojulikana na wao wenyewe.

Mhudumu wa afya aliyevalia shati la samawati na kaptura ya samawati anaonekana kuhudumia mgonjwa ambaye ni mtoto aliyelelewa na mama yake mkononi. Wengine pia wanaonekana kwenye foleni wakigoja huduma hizi. Wamekaa katika benji.

Sehemu ya shughuli za afya kutokana na kile kifaa kinachoonekana hapa. Na yule ambaye anaaminika kuwa muuguzi ama mhudumu wa afya, amevalia nguo nyeupe. Na mwingine wa kike, ambaye twaweza sema ndiye mgonjwa ama anayefaa kuhudumiwa, amevalia nguo nyeusi.

Dawa za kienyeji ambazo zimeekwa katika chupa tafauti tafauti kuna chupa hapa ya rangi ya hudhurungi imeandikwa Mtiki, kuna ile ambayo ni ya kijani imeandikwa mkoko. Vyombo hivi vimefunikwa kuonyesha kwamba ndani yake kuna dawa zenyewe.

Chumba cha shughuli za matibabu tunawaona wahudumu wa afya wakiwashughulikia wagonjwa aina ainati akiwemo mama huyu ambaye ameguswa kichwa na mkono mwengine umegusa chombo cha afya. Mavazi nyeupe kuashiria hospitali au sehemu ya shughuli za afya.

Sehemu shughuli za afya ambayo tunaona wahudumu wa afya wawili wamevalia mask mdomoni kichwa pia wamevalia vizuio. Mavazi walioyavalia yanaashiria shughuli za matibabu. Kuna mtoto ambaye amelazwa na anahudumiwa.

Dawa za mgonjwa ambazo zingine zimewekwa kwenye pakiti ama maboxi, zingine zimewekwa kwenye chupa ambayo imeandikwa, Supramax. Zile ambazo ziko katika paketi limeanikwa Nmox na dawa hizi ni za tembe.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti ya rangi nyeupe anaonekana akimhudumia mtoto mdogo sehemu ya mdomoni. Mama mtoto ambaye amemshikilia kwenye mkono anaonekana akimwangalia mwana yule wakati mwuguzi anamshughulikia.

Chumba cha shughuli za afya, kutokana na yule ambaye anaonekana ni mhudumu kulingana na mavazi ambayo amevalia. Amevaa nguo ya kijani kibichi. Shingoni amevaa chombo cha kupimia mpigo wa moyo na huku tunamwona mgonjwa ambaye amefunikwa nguo nyeupe amelazwa kwenye kitanda.

Mzoga wa ng'ombe aliyeaga kutokana na ukame ama ukosefu wa lishe bora, unaonekana umelala sakafuni. Watu wawili waliovalia mavazi ya kitamaduni wa jinsia ya kiume wanaonekana kutoka kukagua mzoga ule. Twaweza kuona pia mti mmoja ambao humea sehemu za ukame.

Mhudumu wa afya aliyevalia kofia nyeusi na kizibao cheusi, macho nne usoni anaonekana kumhudumia mgonjwa wake ambaye ni mtoto aliye lelewa na mama yake mapajani kando hapo, kuna wengine wamekaa ilhali wengine wamesimama wanaangalia shughuli hii inavyotekelezwa.

Sehemu ya afya ambapo tunaona wahudumu au madaktari ambao wako katika shughuli zao kumshughulikia mgonjwa aliyelazwa kwenye machela. Wahudumu hawa wa jinsia ya kike kutokana na mavazi ama sura zao wamevalia mask usoni na pia vifaa vingine wamevalia gloves mikononi. Tunaweza ona pia madawa kwa umbali.

Mwanamke aliyevalia vazi refu aina ya buibui au dera anaonekana pia amefunga kitambaa usoni na kingine kiunoni. Nyuma yake kuna mitungi ya maji ambayo yamepangwa kwenye laini na watoto ambao pia wanashughulika katika uchotaji maji.

Watu waliovalia nguo nyeupe na gumboot nyeupe na nyeusi wanaonekana katika mazungumzo. Twaweza sema ni wahudumu wa afya kutokana na yale waliovalia. Kando tunaona mitungi ya maji na pia kuna tank ya rangi ya samawati pale kando.

Watu, katika shughuli ya ujenzi ambapo twaona jumba ni kama limebomoka na hawa ni waokoaji uhai yaani wale wa kupeana first aid , wamevalia nguo za samawati na kofia nyeupe kichwani kuzuia athari ya ajali nyingine.

Wanafunzi wenye asili ya kiafrika wamo darasani wamevalia sare za rangi ya samawati, mbele yao kuna mwalimu ambaye amesimama na amevaa maski usoni. Kuna viti vya wanafunzi ambayo ni madawati na pia viwili karibu na ubao vya mwalimu.

Sehemu iliyoathirika na maji ya mvua ama twaweza sema mafuriko. Nyumba zilizo pahali hapa ni zile za kipato kidogo maana zimeundwa kwa mabati na miti.

Chupa zinazoonekana kuandika majina ya dawa zaonekana hapa, twaweza sema zina dawa za kutumika. Chupa hizi, kuna zile za rangi nyeupe, zingine nyeusi, na pia kuna hudhurungi.

Watu wawili wenye jinsia mbili tofauti ya kike na ya kiume, wako kwenye shughuli ya matibabu, tunaeza sema 'physical education'. Kando utaangalia kuna machela ya ambapo yeyote ambaye anaumia anaweza itumia. Ukiangalia vizuri pia mmoja wao amevaa nguo nyeupe ambayo inaashiria mandhari ya matibabu.